Duka la nguo limejaa bidha mbalimbali zikiwemo suti, mashati na nguo zingine za kiume. Suti zimeninginia kwenye makabati marefu upande mmoja. Huku mashati yakiwa yamekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu katikati ya duka.

Duka la kisasa la nguo linaonekana likiwa na chumba kikubwa cha kuuzia nguo mbalimbali. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na stand ,zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Maduka mengine yameonekana kwa mbali ndani ya jengo hilo. Kuashiria kuwa hili ni duka lililoko ndani ya jengo kubwa la maduka.

Mbele kuna lango la Duka kuu lenye jina max na onyesho la dijitali linaloonyesha mtu. Ndani ya duka, nguo za aina mbali mbali zimetundikwa kwenye rafu na stendi zikiashiria duka la nguo au idara ya nguo katika Duka kuu.

Ndani ya duka la nguo, t-shirts nyingi zimepangwa kwa uangalifu kwenye hangers zikiwa na rangi na miundo tofauti. Zimepangwa kwa safu ndefu, zikionyesha wingi wa bidhaa zinazouzwa. Nguo hizi zinaonekana kuwa mpya na tayari kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la nguo Manequin kataa yamevalishwa nguo mbali mbali zikiwemo koti la kahawia na suruali nyeusi, nguo zingine zimetundikwa kwenye rafu na stendi zikionyesha uteuzi pana wa bidhaa.

Mavazi na vifaa mbalimbali vimewekwa kwenye onyesho la duka la kisasa . Kituo kikuu kina dummy iliyovalia kofia pana, miwani ya jua, blauzi na sketi ikiambatana na pochi kadhaa na mikoba.

Duka la viatu lililojawa na aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwenye rafu na stendi .Viatu vingi vya watoto na watu wazima vimewekwa vizuri. Vikionyesha, rangi na mitindo tofauti. Rafu zimejengwa kwa mitindo wa kisasa ,zikuongeza uzuri wa duka .

Vito vya mapambo na vifaa vingine vya wanawake vimepangwa kwa uzuri kwenye rafu nyeupe. Mikufu, pete, na miwani ya jua imepambwa kwenye stenji maalumu, ikionyesha ubora na uzuri wake. Mifuko midogo ya mikono na pochi pia zimeonyeshwa, zikikamilisha mkusanyiko wa bidhaa.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo mbalimbali zikiwemo tshati, suruali na mashati. Baadhi ya nguo zimetundikwa huku nyingine zikiwa zimekunjwa vizuri kwenye rafu.

Duka la miwani linaonekana likiwa na rafu nyingi zilizojaa miwani ya jua na miwani ya kawaida. Kuna mabango ya matangazo ya bidhaa na mifano ya watu waliovaa miwani. Rangi nyekundu na nyeupe zinatawala kwenye kuta na miundo ya rafu.

Duka la viatu likilojawa na aina mbalimbali za viatu vilivyo pangwa kwenye rafu na stendi . Viatu vingi vya watoto vikiwemo Sandol na viatu vya kuvalia ndani vinaninginia vizuri vikionyesha rangi na mitindo tofauti

Duka la nguo la Woolworths. Linaonyesha mavazi maridadi yaliyopangwa ndani. Madukani kuna vibonzo vilivyovalia nguo za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na manjano zikionyesha mitindo mbalimbali.

Duka la nguo limepangwa vizuri likionyesha mavazi ya watoto. Safu za viatu za mitindo mbalimbali vikiwemo viatu vya kufungwa na vya kufunga vimepachikwa ukutani. Nguo za kupendeza kama vile gauni, sketi na blauzi zimetundikwa kwenye reki.

Mkusanyiko wa mikanda inaning'inia kwenye rafu kila mmoja ukiwa na rangi na mtindo tofauti. Mikanda hii imetengenezwa kwa ngozi na ina vifaa vya chuma vinavyong'aa. Imepangwa kwa urefu tofauti ikionyesha uteuzi mpana.

Sehemu hii ina meza ya mapokezi yenye lebo ya VIVO kwa mbele. Juu ya meza kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi pamoja na chupa za vinywaji. Ukuta wa nyuma una televisheni kubwa inayoonyesha nguo iliyo na michoro na pia kuna bango la mpesa.

Mkono uliovalia glavu nyeupe ukimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye incubator . Mkono huu unatumia kifaa kidogo, labda sindano au chombo cha kupimia, kuelekea kando ya mtoto.

Duka la nguo za wanaume linaonekana likiwa na suti na mashati yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Racks zimejawa na suti za rangi mbalimbali zikionyesha uteuzi mpana . Mashati yaliyokunjwa yamepangwa kwenye rafu za chuma, yakionyesha utaratibu mzuri.

Duka la nguo lililojaa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwa rafu na stendi mannequins kadhaa wamevalia nguo za kisasa yakionyesha mitindo tofauti. Nguo nyingi zimepangwa Kwa rangi na ukubwa zikionyesha uteuzi mpana.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo suti, mashati na viatu zilizopangwa kwa utaratibu. Nguo za kiume zimening'inia kwenye makabati marefu na rafu huku viatu vikipangwa juu ya makabati mengine.

Katika duka la nguo, sehemu maalum ya nguo za watoto inaonekana. Nguo mbalimbali za wasichana kuanzia umri wa miaka moja hadi saba zimetundikwa kwenye rafu. Ishara ya Fittings Room inaonekana juu ikionyesha eneo la kujaribia nguo.

Katika duka la nguo, kuna mannequins zilizovalia mavazi mbalimbali. Mannequin mbili zimesimama mbele ya dirisha la duka zikiwa zimevalia nguo za kisasa. Ndani ya duka, nguo nyingine zimetundikwa kwenye rafu zikisubiri kununuliwa.

Duka la kuuza magari linaonekana likiwa na magari mengi mapya yaliyoungana. Mfanyabiashara mmoja anaongea na wateja wawili akiwaelezea kuhusu mojawapo ya magari. Wateja wanaonekana wakifuatilia kwa makini maelezo hayo kuashiria wanazingatia kufanya ununuzi.

Gari nyeupe aina ya Van, limesimama mbele ya jengo kubwa lenye paa la ajabu. Gari hili lina madirisha meusi na nembo ndogo ya manjano kwenye upande. Linaonekana kua tayari kusafiri, na mbele yake kuna vitu vichache vikiwa vimepangwa.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa mbele ya kituo cha huduma cha magari chenye milango ya kioo. Neno servive limeandikwa mbele ya lango na kuna maneno Approach slowly auto door kwenye mlango.

Dashibodi ya gari yenye viashiria vingi na skrini ya multimedia katikati. Kiti cha abiria kimevalia kiti cha rangi ya kahawia na kuna mikeka ya buluu kwenye sakafu ya gari. Usukani una nembo ya Toyota na kioo cha mbele kinaonyesha mwanga wa asili.

Dogo la rangi ya chungwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye udongo na matope likionyesha limepita kwenye eneo lisilo na lami. Magurudumu yake meusi yanaonekana kuwa imara yakilingana na rangi ya bumper za mbele na nyuma.

Gari la kubeba mizigo, linaloonekana kuwa aina ya pick up limewekwa kwenye eneo lenye nyasi, rangi yake inaonekana kuwa ya kijivu iliokosa au bluu iliokosa na ina magurudumu enye rimu za kuvutia.

Ndani ya gari, viti vyeusi vya abiria vimepangwa vizuri vikitoa mwonekano wa nafasi ya ndani. Mlango wa gari umefunguliwa ukiacha wazi sehemu ya dereva na abira wa mbele. Usukani wa gari unaonekana wazi, ukionyesha kuwa gari hili linaendeshwa upande wa kulia.

Magari meusi ya kifahari yameng'aa ndani ya duka la magari yakionyesha muundo wa kisasa. Magari yameegeshwa kwenye sakafu safi na nyeupe yakionyesha mvuto wa kipekee . Taa zinazong'aa zinatoa mwanga mwingi ndani ya duka zikionyesha magari kwa uwazi.

Mkono mmoja unaukabidhi ufunguo wa gari kwa mkono mwingine, juu ya karatasi iliyo na kalamu na mfano mdogo wa gari. Mkono unao ukabidhi ufunguo umevaa shati jeusi, huku mkono unaopokea ufunguo ukiwa wazi.

Gari jeupe la aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo na changarawe. Gari hili linaonekana kuwa safi na magurudumu yake yana rangi ya fedha na nyeusi.

Hapa kuna basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa na nambari ya usajili KDR 963V na stika ya njano nyuma. Mlango wa abiria umefunguliwa na ndani yake kuna viti vya kuketi . Hii inaashiria gari linalotumika kusafirisha abiria labda kama matatu au gari la kukodi.

Lori la kusafirisha magari limebeba magari kadhaa ya rangi tofauti. Lori hili lina staha mbili na magari yamepakizwa kwa usalamu kwenye kila staha. Inaonekana kuwa njee na kuna miti na nyasi nyuma yake.

Gari ya rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la maegesho lenye vigae. Gari hili linaonekana kuwa sedan, likiwa nataza mbele zinazong'aa na bamba leseni linaonyesha KBY.Mfumo wake wa mbele una nembo ya gari na lina muonekano maridadi.

Mambo ya ndani ya gari yameonekana wazi yakionyesha usukani, dashibodi na viti vya abiria. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele viko katika hali nzuri vikionyesha matumizi ya kawaida. Mlango wa gari umeachwa wazi ukiruhusu mwanga kuingia na kuangazia sehemu ya ndani.

Majengo ya kifahari ya magari yametawala eneo la ndani yakiangazia magari ya kifahari ya michezo, magari haya yana rangi mbali mbali yakiwemo kijivu, jungwa na bluu, yakipangika kwa kuvutia ndani ya chumba hilo lenye vioo.

Gari jeupe aina ya suv limesimama kwenye barabara likionyesha muundo wake wa kisasa. Gari hili lina nembo ya vox wagen mbele na taa zake za mbele zinaonekana ziking'aa.

Gari kubwa aina ya SUV la rangi ya fedha limesimama ndani ya eneo la kuegesha magari. Magurudumu yake yanaonekana imara. Yakiashiria kuwa linafaa kwa matumizi ya barabara zisizo sawa.

Kuna basi ndogo jeupe lililokua limeegeshwa chini ya jengo. Gari hili lina lebo ya mbwa mwitu mbele na stika ya njano kwa upande wake, zikionyesha kua linaweza kua la matumishi maalumu au biashara.

Gari nyeusi linaonekana kuwa la aina ya hatchback limewekwa kwenye eneo la nyasi. Magurudumu yake yana muundo wa kuvutia na madirisha yote yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha faraga. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana vizuri ikiwa na taa za nyuma zenye muundo wa kisasa.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi juu yake. Lori hili lina staha mbili na magari yamepakizwa kwa usalama kwenye kila staha.

Gari ndogo la aina ya van lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna kioo kirefu kwenye upande. Miti ya kijani imezunguka gari hilo ikionyesha mazingira ya nje.

Katika eneo la mapokezi la kisasa, kuna mwanamme na mwanamke wamesimama nyuma ya counter ndefu na safi. Mwanamke amevaa koti la kahawia na anaonekana akiegemea counter huku akitabasamu kwa upole.

Mzee mmoja anaonyesha gari kwa wanandoa wachanga, labda wateja. Gari hili linaonekana kuwa ndilo kitu kikuu wanachokizingatia, na kofia yake ya injini imefunguliwa. Inawezekana wanajadili vipengele au hali ya gari hilo.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa meusi. Lori hili lina staha mbili , na magari yamepakizwa kwa usalama kwenye kila staha. Muundo wake mkubwa unaonyesha uwezo wake wa kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kuwa SUV limewekwa barabarani. Lina muundo maridadi na taa za nyuma zenye umbo la kipekee. Magurudumu yake yakaonekana mapya na yenye muundo wa kuvutia.

Gari la kifahari la zamani lenye rangi ya fedha na chuma limepaki kwenye barabara ya mawe. Lina taa mbili kubwa za mbele na mataili ya kahawia .Kifua cha mbao kimefungwa kando ya gari kikiongeza mvuto wa kipekee.

Lori la kubeba magari linasafirisha gari la buluu, likiwa limepakia kwa usalama juu yake. Gari hilo la buluu linaonekana jipya na la kisasa, likiwa na rimu za kuvutia. Lori lenyewe lina muundo imara, ulioundwa mahususi kwa ajili ya kubebea magari.

Gari jekundu aina la SUV limesimama kwenye eneo la maegesho, gari hili linaonekana kuwa safi na lina bamba la leseni lenye number KCW 564G.Ambalo linaonyesha kuwa limetumika Kenya.

Magari kadhaa yamepangwa kwa safu kwenye eneo la maegesho. Magari yote yanatazama upande moja na yanaonekana kuwa ya kisasa na miundo tofauti. Magari mawili ya kwanza ni ya SUV huku moja likiwa jeupe na jingine jeusi na yote yana taa za nyuma zinazong'aa.

Ndani ya chumba cha maonyesho, gari nyeupe ya kisasa imesimama kwa umaridadi. Taa za dari zinaakisi kwenye uso wake zikionyesha kung'aa kwake. Magurudumu yake yanaonekana mapya na yenye kuvutia. Muundo wake wa maridadi unaifanya ionekane ya kifahari na ya kisasa.

Safu ndefu za magari zimeegeshwa kwa utaratibu. Aina mbalimbali za magari yakiwemo SUVs na cedan yanaonekana, baadhi yakiwa na rangi nyeupe, nyekundu na buluu. Barabara iliyolowa kidogo inaashiria kuwa labda kulikuwa na mvua.

Katika chumba hiki cha maonyesho ya magari mwanaume na mwanamke wamezungukwa na magari mapya. Mwanaume mwingine anayeonekana kuwa muuzaji anawaonyesha kitu kwenye kompyuta ndogo. Wanandoa hao wanaonekana wenye furaha na kuridhika labda wakifanya uamuzi wa kununua gari.

Duka la maua limejaa aina mbalimbali za maua zilizopangwa kwenye ndoo na sufuria. Ndoo mbili kubwa zimejaa maua meupe yaliyofungwa kwa pamoja yakiashiria kuwa ni maua ya waridi. Kuna pia maua mekundu na za zambarau pamoja na majani mabichi yaliyotumika kupamba.

Hii ni jengo kubwa la soko au maduka yenye ghorofa kadhaa, Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali ,ikiwemo nguo sanaa na bidhaa za kitamaduni. Watu kadhaa wanatembea na kufanya manunuzi, ndani ya jengo Hilo lenye shughuli nyingi.

Duka la kuuza matunda linaonekana likiwa na rundo kubwa la tufaha, machungwa, na ndizi. Mwanamke mmoja amesimama karibu na kaunta, akijishughulisha na kupanga matunda. Mwanamke mwingine amesimama karibu, akishika baadhi ya matunda.

Mkusanyiko mkubwa wa vito vya mikono vilivyotengenezwa kwa shanga ya rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi. Vito hivi vimeumbwa kwa mitindo tofauti na baadhi yake vina maandishi kama Kenya yaliyofumwa kwa shanga.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa bidhaa na watu. Nguo zenye rangi mbali mbali na vitambaa vimepambwa kwenye vibanda zikionyesha bidhaa za kuuza. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda baadhi wakichagua vitu wanavyo hitaji.

Soko la matunda limejaa bidhaa mbalimbali ablimbali. Zikiwemo ndizi zilizoning'inia juu na zingine zikiwa zimepangwa kwenye masanduku. Kuna wingi wa matunda mengine kama vile machungwa, nyanya, mapera na matunda mengine yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye vikapu na masanduku.

Mtaa wenye pilka pilka nyingi wa soko umeonekana ukiwa na bidhaa mbali mbali za matunda na mboga zilizopangwa ardhini. Wafanyibiashara na wateja wengi wamekusanyika wakionyesha shughuli za kawaida za soko.

Soko la wazi limejaa aina ,mbali mbali za matunda na mboga ,zikiwa zimewekwa chini kwa ajili ya kuuza .Watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa ,huku mwanamke Mmoja akiwa amejipinda akichunguza bidhaa

Kuna soko au eneo la biashara lililopangwa kwa ajili ya wachuuzi. Vibaraza vingi vya mbao vimetengwa kwa ajili ya kuwekea bidhaa; baadhi vikiwa vimefunikwa na vitambaa. Safu za vibaraza hivi zimepangwa vizuri, zikionyesha mpangilio wa shughuli za kibiashara.

Chumba cha sanaa kimejaa picha za rangi mbalimbali, zikiwemo picha za kiafrika, na mandhari ya kiasili. Meza iliyo katikati imepangwa kwa uangalifu na rundo la picha ndogo, zikiwemo zile za wanyama pori na wahusika wa kiafrika.

Milundo mingi ya rekodi za muziki na kanda za zamani imepangwa katika rafu na meza mbalimbali. Katikati ya mkusanyiko huu kuna tarumbeta kubwa ya gramofoni ya zamani, ikiashiria historia ya muziki. Kuta zimepangwa kwa mabango ya wasanii na jalada za albumu za zamani zikiunda mandhari ya kipekee.

Duka la nyama linaonekana likiwa na wafanyakazi kadhaa waliovalia sare nyeupe na aproni nyekundu. Vipande vikubwa vya nyama vimetundikwa kwenye kulabu vikionyesha bidhaa kuu inayouzwa. Kaunta ya glasi iliyojaa nyama illiyokatwa ipo mbele ikionyesha urval wa bidhaa.

Duka la matunda linaonyesha mikungu mingi ya ndizi, baadhi zikiwa zimeiva na njano, na nyingine zikiwa mabichi na za kijani. Ndizi zimetundikwa juu, zikionyesha wingi wa bidhaa zinavyouzwa. Chini ya ndizi chungu cha nyanya nyekundu kinaonekana, kikionyesha aina mbali mbali za matunda na mboga zinazopatikana.

Njia nyembamba ya soko, imejaa bidhaa mbalimbali za kiafrika, zikiwemo viatu na mapambo ya shingo. Kwa upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna safu ndefu ya mapambo ya shingo na vitu vingine vilivyotegenezwa kwa mikono.

Katika soko kuna milundo mikubwa ya viazi, vitunguu vyekundu na nyanya zilizopangwa kwa uangalifu katika viganda tofauti. Viazi vyeusi viko upande wa kushoto uku vitunguu vyekundu vikivutia jicho katikati. Nyanya nyekundu na za manjano zimepangwa kwa umaridadi upande wa kulia.

Soko la matunda na mboga mboga zilizojaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa wingi. Kwenye vibanda vya mbele kuna ndizi, viazi, nyanya na pililpili zilizo pangwa vizuri. Barabara ni chafu na kuna magari kadhaa yaliyo simama umbali mfupi.

Katika ghala hii kuna marundo ya nguo zilizofungashwa kwa umaridadi. Kila kifurushi kimefungwa kwa kamba nyeusi kikionyesha jinsi nguo hizi zinavyohifadhiwa. Baadhi ya vifurushi vinaonekana vikiwa na maandishi, labda kuashiria aina au saizi ya nguo zilizomo.

Katika soko la wazi, bidhaa mbalimbali za shambani zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Ndizi zimetundikwa juu huku rundo la nyanya na karaoti zikiwa zimewekwa kwenye mifuko. Kwenye meza, kuna mahindi mabichi na viazi yakionyesha wingi wa mazao.

Katika soko yenye shughuli nyingi kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa kuuza nguo, vitamba na bidhaa za sanaa za mikono zimetandazwa kwenye meza na sakafu. Watu wengi wanaonekana wakitembea miongoni mwa bidhaa wakichagua na kununua.

Katika soko kuna lango kubwa lenye bango linalosoma THE NEW KENYATTA MARKET .Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya shughuli zao za kila siku. Vibanda vidogo vya biashara vimejengwa kando ya njia baadhi vikiwa na miavuli ya jua.

Katika soko hili lenye shughuli nyingi safu ndefu za viatu zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Aina mbalimbali za viatu kuanzia buti hadi viatu vya kawaida vimeonyeshwa kwenye meza na rafu. Taa zinazo angaza zinatoa mwanga wa kutosha ikisisitiza bidhaa zilizopo.

Katika soko hili la mboga kuna rundo la pilipilihoho za kijani zilizopangwa kwenye makreti. Karibu nazo viazi na nyanya zimepangwa kwenye masunduku na mifuko. Matango yameonekana yakining'inia yakionyesha aina mbalimbali za mazao yanayopatikana.

Katika rundo hili kuna nguo nyingi zilizofungashwa. Nguo hizi zinaonekana kuwa zimetupwa kiholela zikiwa zimechanganyika na taka nyingine kama vile chupa na plastiki. Baadhi ya nguo hizo zimechafuka zikionyesha kuwa zimekuwa zikishughulikiwa vibaya.

Majengo marefu meupe yamejengwa katika safu yakionyesha usanifu wa kisasa na wa kifahari. Kila jengo lina madirisha makubwa yanayoakisi mwangaza wa jua. Eneo jirani limepambwa kwa mimea na uzio wa chuma wenye michoro ukisisitiza uzuri wa mazingira.

Kuna bustani ndogo ulio na mimea na nyasi zilizo katwa, matanki makubwa mawili meusi ya kuhifadi maji yameegemea ukuta wa sege, kuashiria mfumo wa ufunaji wa maji, baadhi ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo, ikionyesha juhudi za ukulima.

Jengo refu la gorofa linasimama chini ya anga safi ya buluu. Majengo haya yana balcony na madirisha mengi; yakiashiria kuwa ni makazi. Juu ya paa kuna matangi ya maji meusi. Yanaonyesha mfumo wa usambazaji wa maji.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya manjano na kuwa na madirisha mengi meusi linasimama wima. Kuta zake zimepambwa kwa rangi nyekundu zikiongeza mvuto wa kipekee. Upande wa kulia, kuna eneo la nyasi kavu, huku upande wa kushoto kukiwa na jengo jingine dogo.

Jengo refu la gorofa lililo angaziwa na taa nyingi usiku. Likisimama katikati ya jiji. Jengo hili lina madirisha mengi yanayo ngaa na sehemu ya juu ina onekena kuwa na paa la kipekee.

Jumba la kifahari la ghorofa mbili linaonekana likiwa na usanifu wa kisasa. Fensi nzuri ya mawe na chuma imezunguka sehemu ya mbele ikilinda eneo hilo. Miti michache ya mitende imepandwa karibu na nyumba ikiongeza uzuri wa mazingira.

Nyumba ya kisasa yenye paa la vigae na kuta za rangi ya kahawia na viti imejengwa nyuma ya kuta ya mawe. Juu ya ukuta huo kuna waya wenye ncha kali kwa usalama na matangi mawili meusi ya maji yameonekana juu ya paa.

Majengo mawili marefu yaliyo simama katikati ya jiji chini ya anga la buluu na mawingu meupe. Majengo haya yanaonekana kuwa na paa za ajabu na baadhi ya miti imezuguka maeneo yao.

Jengo refu la gorofa linaonekana likisimama wima jengo hili lina rangi ya kijivu na lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa utaratibu. Kando ya jengo kuna ukuta wa matofali ulio jengwa ukionyesha mipaka ya eneo hilo.

Katika eneo hili la wazi, ardhi kavu iliyofunikwa na nyasi fupi inaenea mbele. Mbali kidogo, kuna safu ya nyumba za kisasa zilizojengwa kwa mitindo tofauti. Baadhi ya nyumba hizo zina rangi nyekundu na kijivu zikionyesha usanifu wa kisasa.

Katika mandhari haya kuna jengo refu la ghorofa. Muundo wa jengo hilo unaonekana kuwa na kuta za kahawia na baadhi ya nguzo za bluu. Kando ya jengo kuna uzio wa mabati ulioundwa kwa bati za rangi mbalimbali.

Kando ya barabara kuu nyumba kadhaa zilizo jengwa kwa matofali mekundu upande wa pili. Karibu na nyumba hizo, kuna jengo likiwa bado lina jengwa limefunikwa na vyandarua vya ujenzi. Mimea na uzio wa saruji vimetenganisha barabara na majengo.

Duka lina sehemu maalumu inayoitwa Eenergy zone . Ikiwa na rafu ndefu zilizojaa vinywaji vya kuongeza nguvu na vifurushi vyake. Rafu hizi zimewekwa taa za bluu zinazong'aa. Zikiangazia bidhaa na kuvutia wateja.

Bango kubwa lenye maandishi NAIVAS linaonekana likining'inia chini ya gunzo ya taa za barabarani. Taa mbili zinazong'aa zimewekwa kwenye nguzo hiyo zikitoa mwanga. Bango hili linaashiria uwepo wa duka la NAIVAS likiwa limewekwa wazi ili kuvutia umakini.

Friji kubwa la kuonyeshea bidhaa iliojawa na tray nyingi za mayai yaliopangwa kwa utaratibu. Mayai yamewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na pia kwenye tray za karatasi zikionyesha wingi wa bidhaa.

Ndani ya duka kubwa, foleni ya wateja imepanga kusubiri huduma kwenye kaunta mbalimbali. Kila kaunta imewekewa nambari, kama vile kaunta four na kaunta five , zikiongoza wateja. Baadhi ya wateja wana vikapu vya ununuzi vyekundu, vikijaa bidhaa.

Katika duka la nyama, kaunta ndefu yenye gilasi inaonyesha aina mbalimbali za nyama zilizopangwa kwa uangalifu. Juu ya kaunta, bango kubwa lenye neno butcher limening'inia likionyesha aina ya biashara.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbali mbali za nyumbani na jikoni zikiwemo sufuria, sahani na vyombo vingine vya kupikia, rafu nyeusi zimepangwa Kwa utaratibu sikiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri

Rejareja yana biskeli mingi zilizopangwa kwa safu ndefu, baadhi zikiwa zimefungwa kwa ajili ya usafirishaji. Nguo za mchezo pia zimeningi'nia kwenye rafu za ukuta zikionyesha anwai ya bidhaa.

Duka la viatu limejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo ndala za rangi mbali mbali zilizo pangwa kwa ustadi kwenye rafu. Viatu vya ngozi na buti vimeonyeshwa kwenye meza baadhi vikiwa na lebo za bei

Duka kuwa ina korido ndefu zilizopangwa kwa bidhaa mbali mbali. Rafu zimejaa bidhaa kutoka sakafu hadi dari. Zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja. Mteja mmoja anaonekana akichunguza bidhaa kwenye moja wapo ya rafu.

Viatu na mikoba vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe ndani ya duka la kisasa. Mifuko ya rangi na mitindo tofauti imepangwa kwa uzuri ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa kwenye duka. Kwa mbali, kuna vitu vingine vya mapambo kama vile shanga na pete.

Ndani ya duka kuna safu ndefu za vyombo vya glasi vilivyojaa karanga na matunda yaliyokaushwa yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Chini ya vyombo hivyo kuna sehemu ya kutoa bidhaa ambazo zimeruhusu wateja kujihudumia. Hii inaashiria duka la kisasa la vyakula ambapo wateja wanaweza kununua bidhaa nyingi kwa wingi.

Duka kubwa la bidhaa likiwa na rafu ndefu zilizojaa vyakula na vinywaji. Bidhaa kama vile chipsi na juisi zimepangwa kwenye utaratibu kwa rafu hizo zikionyesha uteuzi mpana. Njia za kutembea kati ya rafu zinaonekana wazi na kuna taa za neon juu zikiangaza bidhaa.

Duka la nguo la Vivo linaingia ndani likionyesha mavazi mengine ya kike. Madukani kuna vibwanzo vilivyovalia nguo za kisasa, zikionyesha mitindo tofauti. Bango kubwa la get 30% off limetundikwa dukani likitangaza punguzo la bei.

Sehemu kubwa ya duka la kisasa inaonekana ikiwa na kaunta kadhaa manjano zilizo na nambari na ishara express counter wageni kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye sakafu nyeupe inayong'aa na wengine wamesimama kwenye foleni za malipo.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali, likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Bidhaa za nyumbani, vyakula, na vitu vingine vya matumizi vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo, zikionyesha uteuzi mpana.

Soko kubwa la vyakula lenye bidhaa mbali mbali za matunda na mboga, machungwa, ndizi, tufaha na matunda mengine yamepangwa vizuri kwenye vibanda na masanduku. Wateja na wafanyikazi wanaoenekana wakitembea kati ya bidhaa hizo baadhi wakichagua vitu wanavyo hitaji.

Barabara ya duka kubwa, iliyojaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa kama vile juisi , nafaka, na vitu vingine vya chakula vimepangwa kwa utaratibu. Njia za kutembea kati ya rafu, zinaonekana wazi, na kuna watu wanatembea wakichagua bidhaa.

Duka kubwa linaonekan likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Katika sehemu ya mbele, kuna friji na mashine za kufulia zikiashiria idara ya vifaa vya nyumbani. Nyuma zaidi, rafu zimejaa baiskeli na vitu vingine vya watoto huku sehemu nyingine ikionekana kuwa na bidhaa za matumizi ya kila siku.

Duka kubwa la mboga lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Mboga za kijani kibichi kama kabichi, lettuce na spinach zimepangwa kwa wingi. Mabango ya fresh garden herbs na salads yamening'inia juu yakionyesha maeneo ya bidhaa husika.

Duka kubwa la Carrefour linaonekana likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya malipo inaonekana upande wa kushoto ikiwa na kaunta kadhaa zilizo na ishara za namba kumi. Njia za dukani ni pana na zimetunzwa vizuri zikionyesha mazingira safi ya ununuzi.

Ndani ya duka ya foodplus kuna bidhaa mbali mbali zimepangwa kwenye rafu. Mfanyikazi mmoja anaonekana akiwa amejishughulisha kwa nyuma ya counter akihudumia wateja au akipanga bidhaa, mapambo na mabango yamatangazo pia yameonekana yakiongeza mvuto wa biashara hiyo.

Shubaka kubwa la duka lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula vya makopo, pakiti za vitafunwa na vinywaji ,mabango makubwa ya ngano yenye maneno Sizzling offers yametundikwa juu ya rafu yakitangaza punguzo la bei

Rafu ndefu zimejaa viatu mbalimbali, vilivyopangwa kwa safu vikionyesha duka la viatu au sehemu ya viatu katika duka kubwa. Kuna viatu vya kike na vya kiume, vya rangi tofauti na mitindo mbalimbali vikiwemo viatu vya michezo na vya kawaida.

Duka kubwa la rejareja likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa kama vile sabuni, shampuu na bidhaa za kusafisha vimepangwa kwa utaratibu kwenye hizo.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, vilinge vimepangwa vilivyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za biskuti na chokoleti. Mabango ya matangazo ya PROMOTION yamening'inia juu ya baadhi ya rafu yakionyesha punguzo la bei.

Ndani ya duka kubwa kuna vituo kadhaa vya kujihudumia bidhaa. Kila kituo kina skrini kubwa. Mashine ya kukagua bidhaa na sehemu ya kuweka malipo. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiashiria uteuzi mpana unaopatikana.

Katika duka kubwa kuna meza ndefu za kuonyesha bidhaa za kuoka. Bidhaa mbalimbali kama mikate ,keki na vitafunio vingine vimepangwa kwa kuvutia ndani ya vioo. Wateja wawili wanaonekana wakisimama mbele ya vibanda hivyo.

Ndani ya duka kubwa safu ndefu za rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Njia pana inapita katikati ya rafu hizo ikiwaruhusu wateja kutembea kwa urahisi. Taa ndefu za kung'aa zimewekwa kwenye dari zikiangaza eneo lote la duka.

Ndani ya duka kuna rafu ndefu zilizojazwa chupa za vinywaji vikali vya aina mbalimbali. Chupa hizo zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha bidhaa zinazopatikana. Mbele ya rafu hizo pipa za mbao zimewekwa zikiwa na chupa chache za vinywaji juu yake likiongeza mvuto wa biashara.